Hiki ni chumba cha upasuaji ambapo timu ya madaktari na wauguzi wanatekeleza upasuaji. Wataalamu wa afya wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ikiwemo scrubs za rangi ya bluu na kijani, na kofia za upasuaji. Mgonjwa amelala kwenye meza ya upasuaji. Kuna vifaa mbalimbali vinavyotumika wakati wa operesheni kama vile taa kubwa za upasuaji mashine za kufuatilia hali ya magonjwa na vifaa vya kutolea dawa.

Ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali, kuna wanawake kadhaa. Mwanamke mmoja amevaa shati lenye milia ya buluu na nyeupe, na suruali nyeusi. Ameinama chini akimhudumia mtu. Mwanamke mwingine, amevaa maski ya buluu soni na shati jeupe, na ameketi kwenye kiti akihudumiwa. Wengine wanaonekana wamekusanyika katika eneo hilo, ikionyesha mazingira ya hospitali au kliniki.

Mwanamke aliyevalia glovu jeupe anachanja au kumpatia dawa mtu aliyevaliwa miwani ya kinga huku watu wengine wakisubiri kwa nyuma. Tukio hili linaashiria kampeni ya afya, labda ya chanjo au matibabu inayolenga watu wazima.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa amezungukwa na vifaa vya matibabu na watu waliovaa mavazi ya kujikinga. Watu hao wanaonekana wakimhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na vifaa vilivyounganishwa mwilini ikiashiria matibabu au uangalizi maalum. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha hospitali na vifaa vingine vya matibabu viko nyuma.

Huu ni mtazamo wa ndani ya chumba labda ofisi au darasa ambacho kimefungwa kwa kuta nyeupe na sakafu nyeupe. Kuna meza ndefu nyeupe iliyoinuka upande wa kushoto, watu wawili wanaonekana mmoja akiwa ameketi ilhali mwingine akiwa amesimama. Juu ya meza kuna vitu mbalimbali vilivyopangwa ikiwemo sanduku lenye maandishi OM na vitabu au karatasi nyingine. Chumba kinaonekana kuwa mazingira ya kufanya kazi.

Gari la kliniki, likiwa limepambwa kwa maandishi makubwa. Nembo ya Beyond Zero, lenye jua linalochomoza pia inaonekana wazi. Watu wawili wamesimama mbele ya gari hilo, moja akiwa amevaa shati jeupe na mweingine nguo za bluu. Wote wanaoenkana wakiwa wametabasamu.

Bango kubwa lina maandishi yanayosomeka. Bango hilo linaonekana liko nje katika eneo la wazi labda jangwani au nusu jangwani kutokana na rangi ya udongo. Nyuma ya bango kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama wengine wakiwa wamevaa nguo za kitamaduni na pia kuna vifaa vya kupiga picha au video kama vile kamera iliyo kwenye tripod . Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la wazi lenye mimea michache.

Mdomo umefunguliwa na meno yanaonekana wazi yakiwa meupe. Chombo cha meno kinachoonekana kama brush ya kusafisha meno au kifaa cha kung'arisha kinatumika kwenye meno ya juu karibu na fizi. Baadhi ya fizi zinaonekana kuwa na rangi nyekundu kidogo na kuna kiasi kidogo cha damu au rangi ya zambarau karibu na eneo la matibabu.

Mkono uliovalia glovu ya bluu unashikilia kifaa cha meno ambacho kinaonekana kama deli ya kutumia na daktari wa meno. Kifaa hicho kina sehemu ya metali yenye mshiko na ncha ndogo iliyoelekezwa mbele. Mandhari nyuma ni nyeupe au rangi isiyokolea.

Ni mkusanyiko wa vifaa mbalimbali vya meno vyote vikiwa vimetengenezwa kwa chuma cha pua kinacho ng'aa, vifaa hivi hutumiwa na madaktari wa meno kwa uchunguzi au matibabu fulani, pana kichimba meno kioo cha meno, kpimaji cha meno, kichimba kingine cha meno na koleo la meno.

Meno yanaonekana katika hali mbili tofauti. Upande wa chini, meno yaliyo safi na meupe zaidi yakiashiria matibabu ya usafishaji au kung'arisha yaliyofanyika. Upande wa juu unaonyesha meno yenye rangi ya manjano na doa pengine kutokana na uvutaji sigara au uchafu mwingine kabla ya matibabu.

Wanafunzi au wataalamu kadhaa wamevaa makoti ya maabara na wanatazama kifaa kinachoonekana kama hadubini au darubini. Wamekusanyika katika chumba kinachoonekana kama maabara au warsha, na baadhi yao wamesimama wakifanya kazi kwenye kifaa hicho. Kuna vifaa vingine vya maabara au zana zilizotawanyika karibu nao. Mwangaza unatoka dirishani upande wa kulia.

Mdomo huu ni wazi ukionyesha meno ya juu na ya chini yaliyofanyiwa matibabu ya meno, pengine yakifunikwa na taji. Vifaa maalum vya kutanua mdomo vinatumika kuuweka wazi ili kuruhusu ufikiaji rahisi kwa daktari wa meno. Meno yanaonekana kuwa na rangi ya manjano iliyokolea na ufizi unaonekana kuwa na afya njema. Hali hii inaashiria kazi ya meno inayofanywa au iliyofanya hivi karibuni.

Mdomo huu ni wazi, ukifichua meno ya juu na chini na ufizi. Meno yanaonekana meupe na safi na zana ya kijani kibichi inafanana na brashi ndogo au kipulizia, inashikiliwa karibu na sehemu ya chini ya meno, ikionyesha matibabu ya meno kama vile utumiaji wa floridi au usafishaji.

Hapa panaonekana kama eneo lililokumbwa na maafa au uharibifu mkubwa. Kuna mabaki mengi ya mabati yaliyopinda na vifaa vingine vilivyoharibika, yakiashiria kuwa kulikuwa na majengo au makazi yaliyoporomoka au kuchomeka. Watu kadhaa wanaonekana katika vifusi wengine wakiwa wamesimama na wengine wakitembea labda wakitafuta vitu vyao au kutoa msaada. Mandhari ya nyuma inaonyesha mti na anga safi.

Magari mawili ya zimamoto mekundu yanaonekana usiku yakiwa yameegeshwa karibu na jengo refu. Kuna hosi ya maji chini ikionyesha shughuli ya kuzima moto na kuna mwanga unaotoka kwenye magari hayo ukiangazia mazingira ya giza. Inaonekana kama kuna moto unaoendelea na umemalizika hivi punde kutokana na uwepo wa magari ya zimamoto.

Kundi la watu limesimama nje baadhi yao wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi zinazoonekana kwa urahisi na kofia ngumu za usalama. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya nje labda kwenye eneo la ujenzi au mradi fulani.

Hili ni lori jekundu la wazima moto likiwa limeegeshwa nje. Lina mistari mieupe na namba ishirini na nane upande wake na neno fire limeandikwa kwa herufi kubwa mbele na pia upande wake, Anga linaonekana kuwa samawati safi.

Mtu amesimama karibu ma moto mkubwa unawaka kwenye nyasi ua mimea mikavu. Moshi mwingi unaonekana ukifuka angani kutokana na moto huo. Mtu huyu anaonekana amevaa nguo nyepesi na anaonekana akijaribu kuthibiti au kukabiliana na moto huo kwa namna fulani, labda kwa akitumia tawi au kifaa kingine kidogo. Mazingira yanaonekana kuwa kame na moto unaenea haraka.

Mtu ananawa mikono yake chini ya mtungi wa maji uliyowekwa kwenye stendi ya mbao. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba dogo la mtungi na mikono ya mtu huyo imenyoshwa chini ya mkondo wa maji. Inaonekana kama kituo cha kunawia mikono kilichoboreshwa.

Huu ni mkusanyiko wa watu kadhaa wakiwa nje. Wengine wakiwa wamesimama. Wengi wao wanaonekana wamevalia barakoa usoni ikionyesha labda wanajitahidi kujikinga. Kuna miti na mimea inaonekana nyuma na mandhari ni ya nje labda bustani au eneo la wazi. Baadhi ya watu wamevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti.

Hivi ni vifaa vya maabara ikiwemo darubini ya kisasa yenye lenzi na sehemu za kurekebisha. Karibu na darubini kuna kifaa kingine cha kimaabara chenye rangi ya buluu na kiujivu ambacho kinaonekana kuwa na dirisha dogo la kutazamia na maandishi juu yake. Vifaa hivi vimepangwa kwenye meza au benchi ya maabara na nyuma kunaonekana sehemu ya chumba chenye dirisha au uwazi.

Kifaa cha matibabu kinaonekana kama mashine ya tense kikiwa na waya nyekundu na nyeusi zilizounganishwa. Kifaa hicho kina vifungo na visu vya kurekebisha. Kimekaliwa kwenye sehemu ya mbao au kahawia na sehemu ya chini ya picha inaonekana kuwa na karatasi nyeupe.

Huu ni mkusanyiko wa mitungi ya oxygeni ya matibabu yenye ukubwa tofauti. Mitungi yote ni nyeusi na ina sehemu ya juu nyeupe. Zimepangwa kwa urefu kuanzia kubwa zaidi hadi ndogo zaidi zikiwa zimeegeshwa kwenye ukuta au uso mwingine wima. Mitungi inaonekana kuwa imetumika au tayari kutumika kwa mathumuni ya matibabu kama inavyo onekana kutoka kwa muundo wao.

Mtu anachora kimiminika kutoka kwenye chupa ndogo kwa kutumia sindano, huku chupa hiyo ikiwa imewekwa kwenye mfumo wa kuhifadhi au kutumia. Kuna vifaa vingine vya maabaara vinavyoonekana karibu hapo.

Mazingira ya kliniki ya meno yenye kiti cha daktari wa meno cha rangi ya samawati na vifaa mbalimbali vya matibabu ya meno vinavyoonekana. Katika sehemu ya kulia kuna sanduku la pro gloves. Vifaa vingine vilivyo karibu na kiti ni pamoja na chombo kinachofanana na bakuli nyeupe na vifaa vingine vya matibabu. Mtu anaonekana akishughulika na baadhi ya vifaa hivyo.

Hii ni mashine yenye rangi nyeupe inayoonekana kuwa imewekwa kwenye chumba. Mashine hii ina sehemu ya kuelekeza na sehemu ya kupokea picha, inaonekana kutumika kwa uchinguzi wa kina wa meno, mifupa na miundo mingine inayozunguka. Kuna sakafu na ukuta unaonekana nyuma ya mashine hii.

Mtu ameketi kwenye kiti cha ofisi. Amevaa shati jeupe lenye mikono mirefu akiwa ameinama juu ya meza iliyojaa nyaraka. Mikono yake inaonekana ikiwa imeshika karatasi za rangi ya bluu na nyeupe. Juu ya meza kuna kibodi cha kompyuta na chupa ya maji. Upande wa kulia wa meza, mtu mwingine ameketi akiwa amevaa nguo nyekundu na nguo za miraba miraba.

Mtu anachoma sindano mkononi mwa mtu mwingine. Mikono ya anayechoma imevaa glavu za bluu na sindano inaonekana ikiingizwa kwenye sehemu ya juu ya mkono. Hii inaweza kuwa chanjo au utaratibu mwingine wa matibabu unaohusisha sindano.

Mtu anaonekana akiwa amelala huku kichwa chake kimefungwa bandeji nyeupe. Mkono moja unaonekana umefungwa bandeji nyeupe pia. Kuna mtu mwingine ameketi kando yake akiwa amevaa nguo ya buluu na ya rangi ya machungwa. Nyuma kuna muundo unaofanana na ngazi au kitanda cha hospitali.

Mkono unaonekana ukishikilia kifundo cha mkono kingine ambacho kimeangaziwa kwa rangi nyekundu ikionyesha maumivu au kuvimba. Mtu huyo anaonekana kuwa na maumivu au usumbufu kwenye kifundo cha mkono kilicho angaziwa. Mandharinyuma ni bluu iliyo kolea ikitoa tofauti na mkono na eneo lenye maumivu.

Mchezaji wa soka ameketi chini kwenye nyasi akipokea huduma ya kwanza. Amevalia soksi nyeupe na buluu na viatu vya soka vya rangi ya kijani kibichi na buluu. Mtu mwingine anamsaidia mchezaji huyo akionekana kumfunga au kumsaidia mguu wake. Karibu na mchezaji kuna kamba kubwa ya kubebea wagonjwa na chupa mbili ndogo au mrija labda ya dawa au mafuta ya kupaka.

Huu ni mfumo wa mazoezi wa miguu unaojulikana kama legging extension . Maandishi hii ina uzito wa chuma wenye diski mbili za namba thelathini na tano zilizochongwa juu yake zikionyesha uzito unaotumika. Mtu anaonekana akitumia mashine hiyo akishika sehemu ya kushikia na kuweka miguu yake kwenye sehemu ya kupumzikia miguu. Mashine yenyewe imetengenezwa kwa chuma kizito chenye rangi jeusi.

Mkusanyiko wa mimea yenye majani ya kijani na baadhi yenye rangi ya zambarau ilioko busanini au eneo la wazi. Kuna majani makubwa, majani membamba kama nyasi na vichaka vidogo vyenye majani ya rangi tofauti tofauti.

Mmea huu una majani ya kijani kibichi na maua ya njano. Maua haya yamepangwa katika makundi kwenye ncha za matawi. Mbali na maua, kuna pia maganda ya mbegu yanayoonekana. Majani yakiwa marefu na yameundwa na vipeperusho vidogo vidogo vilivyopangwa kwa ujuzi.

Mmea wa ndizi unaonekana wazi ukiwa na rundo la ndizi changa bando za kijani kibichi zikining'inia. Juu ya rundo hilo kuna ua la ndizi la rangi ya zambarao lililochipuka. Majani makubwa mapana na ya kijani kibichi yanazunguka ndizi na ua huku majani yaliyokauka na yaliyozeeka yakionekana chini na kushoto mwa rundo la ndizi.

Mmea mkubwa mwenye majani mengi unaofanana na mti au kichaka umesimama katikati ya mazingira ya asili. Chini ya mmea huo kuna nyasi fupi na udongo wazi huku nyuma yake kukiwa na mimea mingine na anga ya buluu. Kivuli cha mmea kinaonekana wazi chini kuashiria uwepo wa jua mmea unaonekana kuwa na matawi mengi na majani yenye rangi ya kijani iliokolea.